Kuna njia tofauti tofauti ambao watu wanatumia kupasha habari, kama vile kutumia kipaza sauti ili kueneleza habari.

Hapa kuna watu kadhaa wengine wakiwa kwa mstari, mmoja wao huko amekaa kando mwenye amevaa barakoa na pia ametoa shoulder yake huku mwingine anaonekana kuwa ni daktari mwenye ameshika kotoni kwa mkono na pia ameshika sindano huku akitaka kumdunga mgonjwa.

Madaktari ni watu ambao waachangia pakubwa kwa wananchi kwani ni wao ndio wanahakikisha kwamba wananchi wanakuwa na afya bora kutumia kwa ile elimu wamefunza na kupatia madawa.

Mara nyingi hutokea nyumba kuporomoka hili linaweza sababishwa pahali ambapo nyumba ilikuwa inajengwa hakukuwa na fundi ambaye aliweza kubobea ujenzi .

Mara nyingi wakati kuna mvua hua unaleta mfuriko wa maji na watu wanaoishi majumba ya chini yasiyokuwa ya juu kama vile hgorofa hua wanaadhirika pabaya sana.

Hapa kuna watu wawili, kila mmoja mwenye amevaa nguo zenye zimefunika kutoka kichwa hadi chini, kila mmojawapo huku akiwa ameshika mtungi inayoonyesha kuwa ni imeandikwa hatari au mwisho wa adhari. Kila mmoja pia amevaa mask au makara za oksijeni.

Wakati wowote ambao daktari anahudumia watoto wachanga, watoto hawa wanakuwa na hofu nyingi na vile vile kulia, jambo hili linaweza mpatia daktari kazi ngumu hivyo basi kuepukana na hii lazima mama mtoto akue pale.

Katika kila choo kuna mahali ambapo wametengewa kunawa mkono ili mtu akimaliza haja zake kwa choo atoke, anawe mkono ndio asiweze kupatwa na ugonjwa na mambo mengine.

Hapa kuna watu wawili, mmoja hapo akionekana kuwa ni daktari mwenye amevaa kioo, na pia amevaa neti kwa kichwa, pia huku glovu akiwa amezivaa na pia nguo za maabara zinaonekana kuwa ni nyeupe huku mwingine kuna mtu anayeonekana kuwa ni mgonjwa.

Madaktari wanasgughulikia watu wote hata watoto wachanga hawa watoto wachanga wanapotibiwa ama wanapofanyiwa huduma yeyote lazima wazazi wao wakue karibu ndo wasilie .

Siku hizi watu hufungua ata biashara ya kusuka nywele na hudumia watu kwa njia nyingingi kama vile kusuka nywele, kuoshewa kichwa na kufanyiwa usafi zingine. Hivyo basi hawa watu wanapata mapato yao ya siku na pesa kupitia kwa hii kazi wayofanya.

Wadaktari wanasaidia sana wananchi, na kuhudumia na kufanyia kazi wananchi, wanahakikisha kwamba watu wana afya bora sana, na wanapigana na ugonjwa.

Hapa kuna watu wawili, mojawapo akiwa anaonekana kuwa ni daktari huku mavazi yake zikiwa zimeandikwa Unicef. Anampea chanjo kwa mtu anayeonekana pia amevaa barakoa anayeonekana asili wa kimaasai na pia amevaa kitu kwa shingo.

Hapa kuna watu wawili mmoja wao akiwa amevaa nguo za maabara na pia amevaa gloves na ameshika kichuma kiogo kwa mkono wa kushto na kulia na kioo ,huku mwingine amelala ni mgonjwa anayeumwa na meno.

Katika zamani za kale watu walikuwa wanatumia vyombo vya utamaduni. Vyombo hivi ni tofauti na vyombo ambavyo vinatumiwa sasa. Vyombo hivi vilikuwa vinatengenezwa kutokana na miti, tofauti na hivi ambavyo sai vinatengenezwa kutokana chuma.

Huku kuna vitu viwili. Mmoja wapo ikiwa inaonekana kuwa ni boxi. Huku hiyo ingine ikiwa inaonekana kuwa ni kidebe. Huku juu yao imeandikwa analgesic drugs inayo maana kuwa ni dawa za kutuliza maumivu ya kichwa na pia maumivu ya mifupa.

Hapa kuna mtu mwenye anaonekana kuwa ni daktari mwenye amevaa nguo za maabara pia amevaa mabarakoa na pia ameshika sindano kwa mkono na hiyo hapo ni kitembe inaonekana kuwa ni dawa huku dirisha ikiwa imefunguliwa.

Hapa Kuna watu watatu, wawili wakionekana kuwa ni madaktari kila mmoja akiwa amevaa nguo ya mapara na pia barakoa kwa mapua, na pia mmoja amevaa kijichio kwa mamcho huku Kuna taa wanayomlika mgonjwa mdomoni.

Watu wanaojua ufundi wa kushona nguo wanajifunza hii kupitia kwa mahali tofauti tofauti. Wanafunzi wako shuleni na baada ya hapo wao wanatumia kupata pesa.

Mara nyingi huwa ajali inatokea. Ajali hizi zinaweza sababishwa na mambo mengi kama vile dereva kutomakinika ama kukuwa na njia ambayo haiko sawa.

Hapa kuna vidonge vidogo kadhaa zikiwa kila moja zimefunikwa, kila moja ikiwa na rangi nyeupe. Huku kwingine inamaanisha mojawapo, " Rifampin ," yongine ikiwa imeandikwa " Ethambutol ," hiyo ingine imeandikwa " Isoniazid ." Naonekana kuwa ni dawa za, za dawa za TB .

Wakulima ama watu ambao wanapanda shamba, wanatumia mbinu mingi sana kupalilia maji ili shamba yao na vilevile kuzuia wadudu wasikule. Mbinu hizi ni kama vile kutumia paipu ambayo ina maji ama paipu ambayo ina dawa.

Hapa Kuna watu kadhaa wenye wamekisanyika pamoja, wengi wakiwa wamesimama ndani Kuna wengine wadogo wenye wamekaa chini wanaonekana kuwa kwa nyumba yenye imechomekanau soko lenye limechomeka huku mawingu zikiwa zimejaa.

Hapa kuna vitu kadhaa vyenye vimefungwa kwa karatasi, inaonekana kuwa ni tembe za dawa huku nyingine iko na kebe, hizo tembe zikiwa na moja yao iko na rangi za njano, ikiwa na inngine rangi ni brown, ikiwa nyingine kuna mtu mwenye ameshika na mkono wake na mwenye amevaa shati nyeupe.

Hapa kuna mtu mmoja akiwa anaonekana kuwa ni daktari mwenye amevaa nguo za mapara, amevaa barakoa huku kando yake chupa au kinembe inaokena kuwa la kupima dawa. Huku kwingine kuna vitu zingine za operator za kupimia vitu zikiwa zimeekwa pamoja huku kuna kiuu inayoonekana ni picha ya daktari.

Sindano ni kitu ambao linahofisha sana, haswa kwa watu, watoto wadogo na vile vile watu wazima. Ni lazima watu wajue kwamba, bali na kuwa na uchungu, sindano hii inasaidia kuepusha ugonjwa tofauti tofauti.

Hapa kuna mzunguko wa barabara, kuna gari kadhaa, mti na pia kuna maji mengi inayo onekana kuwa ni mafuriko ya maji iliyosababishwa na mvua nyingi kuna mti mrefu gari kubwa la kubeba abiria na vitu kadhaa.

Mtu kuchukua vaccine haswa watoto ni jambo muhimu sana kwani linazuia mtoto kupata ugonjwa aina tofauti tofauti. Ugonjwa kama vile measles, yellow fever, tuberculosis na magonjwa zingine zinahepusha.

Mwanaume mmoja na mwanamke mmoja wanafanya zoezi. Zoezi huwa ni muhimu sana mtu afanye. Kwani zoezi inasaidia mwili. Inatumiwa kupunguza na kuongeza kilo cha mwili. Na vile vile ni afya na hata madaktari wanawaambia watu wafanye zoezi.

Madaktari wanafanya kazi mzuri sana kuhakikisha wananchi hawapati ugonjwa ambao unasababisha wao kukufa na vilevile kuuwa, hawa madaktari wanafanya kazi mzuri sana.

Hapa kuna mtu anayeoekana kuwa ni mgonjwa juu amekaa kwa kiti mkono mmoja ukiwa umeshika karatasi yenye imeandikwa na daktari huku mkona ingine ikiwa imeshika kidebe inayoenekana kuwa ni dawa na rangi kuwa ni nyeupe pia huku kuna meza huku kwingine kuna pillow .

Watu ambao wanafanya utafiti mara nyingi wanaenda kuzuru kwa watu jamii tofauti tofauti ili kujua venye wao wanaishi, utamaduni wao na maisha yao vile iko. Ivo basi ili waweze kujua watu wanaoishi nchi moja wanautofauti gani.

Hapa kuna mtu mmoja mwenye amekaa, mwenye ameshika kitu mkononi inaonekana mashini za kiasilia, huku mwingine inaonekana ni mtoto mdogo amelalishwa kwenye kitanda.

Maasai, kabila ya Maasai ni kabila ambayo bado inashikilia utamanduni si kama kabila zingine ambao washaaacha utamanduni wao na wakaona yenye imepitwa na wakati, wao bado wanashikilia utamanduni.

Sindano huwa inaogopesha sana ndo maana wagonjwa wengi mara nyingi wanachukua dawa, dawa ya tembe na hawataki kuchukua sindano kwani wanaona kama sindano inaumiza sana . Hivyo basi wanatakikana wajue kwamba, mbali na hiyo maaumivu wanaskia wanapodungwa sindano na faida yake pia wanapata tiba.

Kuna vyombo ambavyo watu wanatumia kuvuka majini kama vile meli, boti na vyombo vingine. Vyombo hivi vinatumiwa sana haswa wakati kuna mfuriko wa maji.

Mara nyingi, kunakuanga na vidudu ambavyo vinasumbua nyumba, haswa vidudu kama vile mende na vidudu vingine. Hivyo basi daktari wanahakikisha kwamba vidudu hivyo vimeweza kuuliwa na kutolewa humo nyumbani.

Hapa kuna watu wawili mmoja wapo akiwa anaonekana ni mtoto mdogo mwenye amezaliwa siku karibu naye ambaye ameshikwa na dakatri mwenye amevaa neti kwa kichwa pia amevaa kioo, amevaa barakoa na pia amevaa kitu inayoonekana kwani ni bandera ya kenya mkononi

Wakati watoto wako wachanga ama wako umri mdogo sana kuna ugonjwa mingi ambao huwa wanaweza kupata hivyo basi kuepukana na hiyo hatari ya ugonjwa watoto hawa lazima wapewe dawa ambayo inauzia ugonjwa hiyo kumpata.

Hapa kuna watu wawili. Mmoja wapo anaonekana kuwa ni daktari mwenye amevaa nguo za mabara. Pia amevaa taa kwa kichwa kioo kwa macho na pia amevaa nguo za mabara gloves na pia ameshika chuma kwa mkono. Huku mwingine akiwa anakaa chini anaonekana kuwa ni mgonjwa anayeumwa na meno.

Hapa kuna tembe kadhaa lenye limemwagwa huku chini. Inaonekana kuwa ina rangi nyekundu. Pia kuna kidembe inayoonekana kuwa imeandikwa kitu inayoonekana kuwa ni Prucan Capsule. Huku debe ikiwa na rangi nyeupe.

Hapa kuna watu kadhaa wawili wakiwa ni wasichana, wenye wamevaa nguo inaonekana kuwa ni madaktari, kila mmoja wao amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi. Pia, kuna mdogo mwenye amelalishwa kwa kitanda, huku mwingine akiwa anaosha vitu zake.

Hapa kuna watu kadhaa, mmoja wapo amevaa kofia na vioo, anaonekana kuwa daktari huku mabega zake zimeandikwa World Health Organization akiwa anapeana dawa za chanjo kwa mtoto mdogo mwenye huyu mama amekaa naye.

Ili mtu kuhakikisha kwamba shamba lake liko safi. Katika harakati ya kusafisha ama katika harakati ya ku ya kuweka sumu ambayo inazuia wadudu, lazima huyu mtu avae nguo ambayo yeye mwenyewe inamzuia apatwe na hiyo sumu.

Hapa kuna watu kadhaa wanaoonekana kuwa wanatembea ndani ya maji. Hiyo maji yakiwa yamesababishwa na mvua yanaonekana kuwa ni mafuriko huku watu wengi wakiwa wakitembea, kuna mbuzi pia. Kuna nyumba mbili inaonekana kuwa zikiwa zimejengwa kutoka mawe.

Hapa kuna chupa kidogo inaonekana kuwa ni glasi. Inaonekana kuwa imeandikwa Vitamin D three . Kando yake kuna box ikiwa imeandikwa pia Vitamin D three . Huku chini yake ikiwa imeandikwa Oral and IM injectable .

Hapa kuna watu wawili mojawapo akionekana kuwa ni daktari mwenye amevaa nguo za maabara, pia amevaa gloves kwa mkono huku mwingine akionekana kuwa ni mtoto mwenye amechomeka mkono wa kushoto, huku daktari akiwa anamsaidia kushona pia huku kwingine kuna mtu anayeonekana kuwa ni mguu yake peke yake,

Nyumba zimechomeka. Mkasa wa moto ni mkasa ambao huwa unatendeka mara kwa mara na inasabambishwa na mambo kadhaa. Hivyo basi watu wanatakikana kuepukana na jambo lolote ambalo linasabambisha mkasa wa moto kama vile kuacha moto kwa nyumba bila kuzima.

Ngamia amekufa. Inatakikana watu waelewe wanyama kama vile binadamu wana uhai hivo basi lazima wazingatiwe na wapewe chakula na maji. La sivyo watakufa na watu watakosa faida.

Daktari wanatumia vifaa aina tofautitofauti katika wakati wa kuhudumia wagonjwa. Na wana ujuzi mingi na wanajua vile vya kutumia hivi vifaa kwani wao wameweza kufunzwa shuleni.

Watoto mara nyingi wanapodungwa sindano huwa wanakuwa wenye kuofyia na kulia sana. Katika hali hii ni wazazi, haswa wamama wanahitajika sana kwani mtoto mara nyingi anakuwa na utulivu akiwa na mama yake.

Watu wasioweza kupata maji ya mfreji, kuna mbinu nyingi ambayo wanaweza tumia na huwa walikuwa wanatumia kupata maji kutoka visima, kama vile, kubeba maji kwa mitungi.

Walimu ni watu bora sana katika jamii kwani kila mwenye anafanikiwa akiwemo daktari, engineer , laywer na wengine wote wamepitia mkono wa walimu, hivyo basi, walimu ni watu muhimu sana.

Wamama wanachota maji kutoka mfereji. Ni muhimu sana serekali waweze kuangalia na kuwahudumia hawa watu ambao wanakaa na hawezi pata maji.

Daktari anataka kudunga sindano msichana, msichana anaonekana kuwa na wasiwasi na wahaka. Watu wengi wanaogopa sindano, lakini wanafaa, wanatakikana wafahamu kwamba, uchungu wa sindano si kitu kubwa, ikilinganishwa na faida na dawa wanayopata.

Mtu anapalilia shamba maji ama ni dawa. Shamba lako linatakikana ulizingatie sana na upatie dawa ili uepukane na vidudu ambavyo vinaweza adhiri.

Dawa inasaidia kupatia mgonjwa afya ,mgonjwa anafaa kuzingatia maagizo ambayo anapewa na daktari kama vile idadi ya kumeza dawa kwa siku na dawa zingine ambazo anafaa asitumie pamoja na dawa zingine.

Daktari anamhudumia mgonjwa wake. Daktari wanafanya jambo mzuri sana katika kwendeleza shughuli za watu. Daktari ni watu bora sana ambao wanafaa kuheshimiwa na kupitiwa heshima wanaofaa.

Nyumba imeporomoka nyumba inapojengwa inafaa wenye wanajenga maenjinea wawe watu ambao wameweza kubombea katika ujenzi wa nyumba la si hivyo hiyo inaweza sababisha kuanguka na kuvunjika kwa nyumba na kusababisha vifo vya watu na upotezo wa mali.

Mvua inaponyesha mara nyingi kunakuwanga na mafuriko. Na hiyo mafuriko inasababisha njia kuwa njia ambayo haiwezi pitika na magari na hivyo pia mawasiliano hukatika.

Dawa ya malaria ni dawa ambayo inasaidia watu ambao Wanaugua ugonjwa wa malaria , ugonjwa huo huwezi kutibiwa huwa ni hatari sana na inaeza sababisha mgojwa ata kukufa.

Daktari wa meno ni daktari ambayo ana umuhimu bora zaidi katika jamii. Daktari wa meno ni daktari ambao anapatiana nasaha wagonjwa jinsi ya kutunza meno na vilevile anapatia nasaha na mwelekezo jinsi ya kutibu meno ambayo yana ugonjwa.

Daktari anamhudumia mgonjwa wake. Mgonjwa amepanua mdomo, na daktari kuangalia kama kuna shida mdomoni. Daktari huwa wanachangia pakubwa katika kuendeleza jamii.

Hili usipatwe na ugonjwa wa yellow fever , watu wanafaa kupewa yellow fever vaccine ndio wasipatwe na ugonjwa hii. Ugonjwa hii ni hatari sana.

Nyumba kadhaa, nyumba nyingi zimeweza kuporomoka. Hii inaweza kuwa ulinzi wakati nyumba zilikuwa zinajengwa ulinzi haukufanywa inapofaa. Hivyo basi, watu ambao wanajenga nyumba, engineer wanafaa wawe na elimu ya kutosha, wanafaa wawe watu wa kuelewa.

Hospitali ina wodi, wodi ambayo ina vitanda, vitanda hivi vinamsaidia mgonjwa ambayo amelazwa, hivi vitanda ni vizuri sana na mara nyingi hii wodi kuna watu aina mbali mbali wenye ugonjwa tofauti tofauti ambao wanakutana.

Ukame umesababisha vifo vya mifugo kama vila mbuzi, ng'ombe. Watu wanaoishi ushago , wakati wa ukame huwa wanapitia shida nyingi sana.

Azithromycin ni dawa ambayo inatumiwa kutibu ugonjwa wa maambukizi ya bakteria, inatumiwa kuuwa bakteria na vilevile kuzuia ukuaji wa bakteria. Maambukizo ya bakteria kama vile maambukizo ya sikio, maambukizo ya tumbo.

Watu wengi wamekutana mahali ambayo kuna janga la moto. Moto linaweza kusababisha vifo ya watu, na vilevile vifo ya wanyama, hivyo basi ni muhimu watu kuepukana na kwenda mbali na kitu yoyote ambayo kinaweza sababisha moto.